Mashine ya kisasa na ya kiotomatiki inayofanya kazi ya kutoa huduma za kibenki ikiwa ina maandishi pamoja na picha mbalimbali. Mashine hii humuwezesha mteja kuweza kutoa na kuweka fedha.

Mhudumu mwanaume wa benki absa aliyevaa fulana ya rangi nyekundu pamoja na kitambulisho. Akiwa anamwelezea mteja aliyefika katika benki hiyo. Huduma mbalimbali zinazotolewa katika benki hiyo kama vile: mikopo, kuweka na kutoa fedha.

Jengo la benki likiwa na bango kubwa lenye jina ya benki hiyo, limepakwa rangi nyeupe pamoja na kijani, huku nje kukiwa na watu mbalimbali wanaotembea katika eneo hilo. Benki hii hutoa huduma mbalimbali za kifedha.

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana nyeupe pamoja na suruali, akiwa katika mashine ya benki, inayotumika katika kutoa na kuweka fedha; akijihudumia katika mashine hiyo ya benki.

Jengo linalotumika kama ofisi za benki inayoitwa "Eco" ikiwa na picha pamoja na maandishi yaliyo na rangi tofauti tofauti. Benki hii huwahudumia wateja katika kutoa mikopo, kutoa fedha na kuweka.

Chapa ya tangazo la benki ya ''absa'' likiwa na picha ya mwanamke aliyeinamia kikapu, kilicho na bidhaa mbalimbali huku ikiwa na maelezo jinsi ya kutumia kadi katika benki hiyo.

Wafanyakazi wa benki ya absa, wakiwa wamevaa sare za rangi nyekundu; wamesimama nje ya benki yao pamoja na wateja wao wawili wa jinsi ya kike na kiume, huku wakiwa wameshika bendera zilizo na alama ya benki hiyo.

Watu wengi wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamefika katika eneo la baa, wakiendelea kuburudika na vinywaji pamoja na muziki. Eneo hili la baa likiwa na mianga ya rangi tofautitofauti, pia kuna vinywaji vingi.

Chumba kikubwa kinachotumika kama baa kikiwa na taa zilizo na rangi tofautitofauti kuna viti virefu na vifupi pamoja na meza inayotumika kama mapokezi, kuna watu mbalimbali waliofika katika baa hiyo ili waweze kupata huduma.

Muhudumu wa baa wa jinsia ya kiume akiwa katika eneo la baa, lililo na mwanga hafifu; akichanganya vinywaji mbalimbali kulingana na mahitaji ya wateja wake waliofika katika eneo hilo, ili kujiburudisha.

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa amesimama mbele ya kaunta ya baa na ameshika kinywaji chake mkononi, huku nyuma ya kaunta kukiwa na muhudumu wa baa hiyo na nyuma yake kukiwa na shelfu iliyojaa vinywaji mbalimbali vinavyouzwa katika baa hiyo.

Gari dogo la rangi nyeupe likiwa limewekwa katika eneo la nje kwaajili ya kuuzwa, huku nyuma yake kukiwa na bajaji ndogo ambayo pia inauzwa. Eneo hili linatumika katika biashara ya kuuza vyombo vya moto.

Gari dogo la rangi ya kahawia likiwa limewekwa katika eneo la wazi lililozungukwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani. Eneo hili hutumika katika kuuzia magari ya aina tofauti tofauti.

Eneo la ndani linaotumika katika biashara ya uuzaji wa magari, kukiwa na magari madogo matatu yenye rangi nyeusi, pia kukiwa na meza ya mapokezi iliyo na kompyuta mpakato kwa juu ambayo hutumika katika kuhifadhia kumbukumbu mbalimbali.

Mwanaume mmoja amevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa amesimama mbele ya gari dogo jipya jeupe na pembeni yake kukiwa na gari nyingine dogo yenye rangi nyeusi. Yote yakiwa katika sehemu inayotumika kuuzia magari hayo.

Magari madogo mapya na ya kisasa yenye rangi ya kijivu pamoja na nyeusi, yakiwa yamewekwa ndani ya ofisi kubwa iliyo na mwanga wa kutosha, ambayo hutumika katika kuuzia magari ya aina tofautitofauti.

Gari dogo jipya likiwa limefunguliwa milango ili mnunuzi aweze kuona kwa ndani ubora, gari hili linauzwa katika sehemu iliyo na magari mengine mengi ambayo yanauzwa kwa pamoja.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama pembeni ya magari yanayouzwa na yamewekwa katika eneo la wazi. Magari haya ni aina ya mabadi na huuzwa kwaajili ya usafirishaji wa abiria au kwaajili ya usafiri binafsi.

Gari dogo jipya na la kisasa likiwa limefunguliwa mlango ili mteja aweze kuliona kwa ndani na kuvutiwa nalo na kuweza kununua. Gari hili limewekwa katika sehemu inayouza magari ya aina tofautitofauti.

Duka dogo linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe, likiwa tayari limefunguliwa lina maandishi pamoja na michoro mbalimbali ili kuelezea bidhaa zinazouzwa katika duka hilo, huku juu ya meza kukiwa na ndoo ndogo iliyojaa maziwa yanayouzwa.

Duka la kisasa linalotumika kwa uuzaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe, likiwa limefunguliwa. Na ndani kukiwa na mashine ndogo ya kisasa na ya kiautomatiki, inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe.

Duka kubwa na la kisasa likiwa na shelfu zilizopangwa bidhaa za aina tofautitofauti, kukiwa na mashine kubwa ya kisasa iliyo na picha za ng'ombe wanaokula majani. Mashine hii hutumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe.

Chumba kikubwa kilicho na mwanga wa kutosha kuna mashine mbili kubwa za kisasa na za kiautomatiki zinazotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe. Mashine hizi humwezesha mteja kujihudumia mwenyewe hata pale mhudumu anapokuwa hayupo.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe, ikiwa lina bango kubwa lenye maandishi na rangi tofautitofauti. Mlangoni kukiwa na maandishi pamoja na picha mbalimbali.

Mashine kubwa ya kisasa iliyo na picha ya mtoto pamoja na ng’ombe wanaokula majani, ina rangi ya bluu pamoja na maandishi. Mashine hii hutumika katika kuuzia maziwa ya ng’ombe na humuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe, hata pale mhudumu anapokuwa hayupo.

Ndogo ya kisasa iliyo na rangi nyeupe na maandishi yaliyo na rangi tofautitofauti ina picha ya mtoto anayekunywa maziwa yaliyo katika glasi, mashine hii hutumika katika kuuza maziwa ya ng'ombe.

Kifaa cha kisasa na ki-automati cha huonekana katika kioo cha mzunguko wa wazi, kimefunikwa na rangi nyeupe, pamoja na maandishi yaliyo na rangi nyeusi tofauti. Mashine hii humwezesha mteja kujihudumia, hata pale muhudumu anapokuwa hayupo.

Mashine ndogo ya kisasa na ya kiautomatiki iliyo na rangi ya bluu na maandishi yenye rangi tofautitofauti, imewekwa katika eneo la nje. Mashine hii hutumika katika kupimia maziwa na humwezesha mteja kujihudumia mwenyewe.

Chumba kikubwa kilicho na mwanga wa kutosha, kina mashine kubwa ya kisasa na ya kiautomatiki inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe. Mashine hii ina rangi ya bluu, nyekundu pamoja na maandishi yenye rangi nyeupe; pia kuna picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati la rangi ya zambarau akiwa anatumia mashine kubwa ya kisasa, ambayo hutumika katika kuuza maziwa ya ng'ombe akikinga maziwa katika sehemu yenye kibomba kidogo.

Mwanamke mmoja aliye vaa barakoa nyeusi pamoja na fulana ya rangi ya machungwa, akiwa anaminya vitufe katika mashine kubwa, inayo tumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe. Na sehemu ya pili akiwa ameweka dumu kubwa analokingia maziwa.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe likiwa limefunguliw,a na nje kukiwa na mashine kisasa na kiautomatiki inayotumika katika kuuzia maziwa. Mashine hii humuwezesha mteja kujihudumia mwenyewe.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe likiwa tayari limefunguliwa, likiwa na picha pamoja na michoro mbalimbali kama vile ng'ombe aliye na rangi nyeupe na nyeusi, duka hili likotayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Mwanaume mmoja mtu mzima akimwelekeza mwanamke jinsi ya kutumia mashine kubwa na ya kisasa inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe, huku akiwa ana chombo ambacho amekiweka sehemu ambapo maziwa hutoka.

Mashine ndogo na ya kisasa iliyo na rangi ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe mwenye madoa meupe na meusi, ina maandishi yaliyo na rangi tofautitofauti; mashine hii hutumika katika kuuzia bidhaa za maziwa ya ng'ombe.

Mwanaume mmoja, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kiotomatiki na ya kisasa inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe akiwa ndani ya duka ili aweze kupata huduma katika mashine hiyo ya kisasa.

Mashine ndogo ya kisasa na kiautomatiki inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe, ikiwa imewekwa katika eneo la nje la duka, mashine hii hutumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe na humuwezesha mteja kujihudumia hata pale muhudumu anapokuwa hayupo.

Mwanamke mmoja aliyevaa sketi nyeusi akiwa amesimama mlangoni mwa duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe. Duka hili likiwa limepakwa rangi nyeupe pia lina maandishi yenye rangi tofautitofauti. Mwanamke anasubiri kupewa huduma katika duka hili.

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana ya rangi nyekundu akiwa ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe. Duka hili likiwa limepakwa rangi ya bluu, nyeupe, kijani pamoja na kahawia; pia likiwa na matangazo yenye rangi nyeupe.

Duka dogo linayotumika katika kuuza bidhaa za maziwa ya ng'ombe ikiwa na mashine ya kisasa iliyo na rangi nyeupe pamoja na bluu kuna picha ya ng'ombe anayekula majani mashine ,hii humuwezesha mteja kujihudumia hata pale mhudumu anapokuwa hayupo.

Mashine ndogo ya kisasa inayotumika katika kuuza maziwa ya ng’ombe ikiwa imewekwa ndani ya chumba, nyuma yake kukiwa na mashine nyingine inayotumika katika kuuzia maziwa ya kupikia na pembeni yake kukiwa na meza kubwa ya rangi ya kahawia iliyo na vitu mbalimbali.

Mashine ndogo ya kisasa ya kiautomatiki iliyo na rangi ya bluu ina picha za ng'ombe wenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe imewekwa katika eneo la ndani. Mashine hii hutumika katika kuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe.

Vijana watatu wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe. Wameketi katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe wakinywa maziwa yaliyowekwa kwenye vikombe.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ya ng'ombe iliyo na rangi ya bluu pamoja na nyeupe. Ikiwa imewekwa ndani ya duka tayari kwa wateja kufika ili waweze kununua bidhaa hizo. Mashine hii humwezesha mteja kujihudumia bila uwepo wa mhudumu.

Mwanamke mmoja aliyevaa sweta la rangi ya kahawia, akiwa anatumia mashine kubwa na ya kisasa kwa kubonyeza vitufe huku mkono wake mwingine ukiwa sehemu ya kukingia ambayo hutoa maziwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe likiwa limepakwa rangi nyeupe, pia kukiwa na mchoro wa ng'ombe aliye na madoa meupe na meusi. Kuna wateja wakiwa wamefika katika duka hilo ili kuweza kununua bidhaa mbalimbali.

Vijana wengi wa jinsia ya kiume wakiwa wameketi katika duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe, wameshika vikombe vilivyojaa maziwa ambavyo wamenunua katika duka hilo.

Duka kubwa na la kisasa lililojaa bidhaa mbalimbali, huku baadhi ya bidhaa ikiwa ni zile bidhaa zinazotokana na maziwa ya ng'ombe; pia kuna mashine ya kisasa na ya kiautomatiki inayotumika katika kuuza bidhaa za maziwa.

Mwanamke mmoja aliyevaa koti la rangi nyeupe akiwa amesimama mbele ya mashine kubwa ya kiotomatiki, akibonyeza vitufe ili kuweza kujihudumia katika mashine hiyo, mashine hii inauza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe.

Mashine ndogo na ya kisasa ikiwa imewekwa katika eneo la wazi na ndani yake kukiwa na jagi dogo, mashine hii ina rangi ya bluu pamoja na nyeupe inatumika katika kuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa.

Mashine ndogo ya kisasa ya kiautomatiki inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe imewekwa ndani ya chumba ina maandishi yaliyo na rangi tofautitofauti, pia ina picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe.

Duka kubwa limepakwa rangi nyeupe kwa nje na bango kubwa lenye maandishi ya rangi tofautitofauti pamoja na picha ya ng’ombe, kuna mwanaume akiwa amefika katika duka hilo na amesimama dirishani akisubiri kuhudumiwa na muhudumu aliye ndani ya duka hilo.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama mlangoni mwa duka dogo lililo na Mashine kubwa ya kiautomatiki, inayotumika katika kuuzia bidhaa za maziwa ya ng’ombe. Mashine hii ikiwa na rangi pamoja na maandishi tofautitofauti.

Mashine ndogo ya kiautomatiki na ya kisasa iliyo na rangi ya bluu pamoja na nyeupe ilikiwa na maandishi ya rangi tofauti tofauti, ikiwa imewekwa katika eneo la ndani, mashine hii hutumika katika uuzaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, likiwa limepakwa rangi nyeupe pamoja na bluu. Pia kukiwa na mabango makubwa mawili yanayoonyesha bidhaa mbalimbali zinazouzwa katika duka hili.

Mashine kubwa ya kisasa inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe, ikiwa ndani ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa. Mashine hii, mteja anaweza kujihudumia mwenyewe bila uwepo wa mhudumu.

Duka kubwa linalotumika katika kuuzia bidhaa mbalimbali zipokanazo na maziwa ya ng'ombe, ikiwa na mteja mmoja wa kiume ambaye amefika ili aweze kuhudumiwa bidhaa anayoihitaji, pia kuna bango kubwa lililo na maandishi pamoja na picha ya chupa za maziwa.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama nje ya duka; linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe, akiwa anasubiri kuhudumiwa na mhudumu aliye ndani ya duka hilo, ambaye tayari amelifungua.

Mashine kubwa ya kisasa na kiautomatiki ikiwa imewekwa ndani ya chumba. Ina rangi ya bluu, ina maandishi yenye rangi: nyekundu, nyeupe na bluu; pia ina picha ya ng'ombe walio na rangi nyeusi na nyeupe. Mashine hii hutumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe.

Mwanaume mmoja ambaye ni mhudumu wa duka la maziwa akiwa amesimama mlangoni, akisubiri wateja wafike katika duka hilo ili waweze kununua bidhaa anazouza.

Duka kubwa linalotumika katika kuuza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe likiwa limefunguliwa na ndani kukiwa na mhudumu. Duka hili lina bango kubwa na pia katika milango yake kumechorwa picha mbalimbali pamoja na maandishi.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara akiwa amevaa koti la rangi nyeupe amesimama katikati ya mlango wa duka lake uliyo na maandishi yenye rangi tofautitofauti. Duka hili ndani likiwa lina mashine kubwa ya kisasa inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe.

Duka dogo lililopakwa rangi ya kijani ukutani ina mashelfu yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na chuma zilizojaa bidhaa za aina mbalimbali huku juu kukiwa na karatasi kubwa likionyesha jina la duka pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa ya ng'ombe yanayopatikana katika duka hilo.

Mashine ndogo ya kiotomatiki na ya kisasa iliyo na rangi ya bluu, ina picha za ng'ombe pamoja na maandishi yaliyo na rangi tofautitofauti. Mashine hii hutumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe, na sehemu ya juu ikiwa imefunguliwa na kuwekwa jagi dogo jeupe.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti la rangi nyeupe akiwa ndani ya kibanda kidogo kilichopakwa rangi ya bluu, pamoja na maandishi meusi ndani kukiwa na mashine kubwa ya kisasa inayotumika katika kuuzia maziwa ya ngombe.

Mashine ndogo ya kiautomatiki na ya kisasa ikiwa imewekwa katika eneo la wazi, ina rangi, michoro pamoja na maandishi tofautitofauti. Mashine hii hutumika katika kuuzia maziwa ya ng’ombe.

Duka dogo linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe kukiwa na bango, picha pamoja na michoro iliyo na rangi za aina tofautitofauti; kukiwa na mhudumu ndani ambaye anawasubiri wateja wafike ili kununua bidhaa hizo.

Mwanaume mmoja akiwa amevaa sweta la rangi nyekundu akiwa anaingia katika duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe, ili aweze kununua bidhaa anazozihitaji na kwenda kuzitumia nyumbani.

Mashine kubwa ya kisasa na kiotomatiki ikiwa imewekwa ndani ya duka, ina rangi ya bluu pamoja na picha ya glasi ya maziwa. Mashine hii hutumika katika kuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa.

Watu watano wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamesimama mlangoni mwa duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe. Huku nje kukiwa na vyombo vya chuma vilivyojaa maziwa.

Mashine ndogo na ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa yatokanayo na n'gombe inarangi nyeupe pamoja na bluu, inamaandishi yaliyo na rangi tofautitofauti imewekwa ndani mashine hii humwezesha mteja kujihudumia mwenyewe.

Mashine ndogo ya kiotomatiki na ya kisasa iliyo na rangi ya bluu pamoja na nyeupe, ina maandishi yaliyo na rangi tofautitofauti imewekwa ndani ya duka na inatumika katika kuuza bidhaa za maziwa ya ng'ombe.

Mashine ndogo ya kisasa na ya kiautomatiki iliyo na rangi ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi, ina maandishi yaliyo na rangi tofautitofauti. Ipo ndani ya duka tayari kwa ajili ya kuweza kuwahudumia wateja wanaofika kununua bidhaa mbalimbali za maziwa.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana ya rangi nyekundu akiwa amesimama mbele ya mashine ndogo ya kisasa, inayotumika katia kuuzia bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe. Mashine hii ina rangi ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali kama vile bidhaa zitokanazo na maziwa ya ng'ombe. Kuna mashine kubwa ya kiautomatiki inayotumika katika kuuzia maziwa ya ng'ombe; pia kuna mwanamke aliyeshika mashine ndogo ya kuuzia mafuta.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama mlangoni mwa duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe, huku mwingine akiwa ndani akisubiri kuhudumiwa bidhaa anayohitaji aliyoifuata katika duka hilo.

Mashine ndogo ya kiautomatiki iliyo na rangi pamoja na maandishi tofautitofauti, ikiwa imewekwa ndani ya duka lililo na bidhaa zilizopangwa vizuri katika shelfu. Mashine hii hutumika katika kuuzia maziwaya ng'ombe.

Jengo kubwa aina la ghorofa likiwa na duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe. Duka hilo likiwa limefunguliwa tayari kwa ajili ya wateja kufika ili waweze kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa lililo na mwanga wa kutosha kukiwa na samani aina za masofa zilizo na rangi tofautitofauti ambazo zimetengenezwa kwa mbao, magodoro pamoja na vitambaa. Huuzwa kwa watumiaji kwa ajili ya matumizi tofautitofauti kama vile majumbani au maofisini.

Duka kubwa la kisasa lililo na mwanga wa kutosha kuna samani mbalimbali kama vile masofa yaliyotengenezwa kwa vitambaa vya rangi tofauti tofauti, yamepangwa vizuri ili kuweza kuwavutia wateja wanaofika.

Katika eneo la wazi kuna gari dogo pamoja na samani za aina tofautitofauti, kama vile masofa yaliyotengenezwa na kuwekwa rangi za aina tofautitofauti ambazo huvutia wateja ili waweze kuzinunua.

Eneo la wazi kukiwa na samani za aina mbalimbali zilizopangiliwa vizuri, kama vile makabati, makochi ya aina ya masofa, yaliyo na rangi tofautitofauti. Yamewekwa katika eneo hilo, ili wateja waweze kuona na kununua bidhaa hiyo.

Duka kubwa na la kisasa linalaouza bidhaa mbalimbali za samani zilizotengenezwa kwa ubora, zikiwa zimepangiliwa vizuri. Pia kukiwa na bidhaa nyingine kama vile saa za ukutani, pamoja na mapambo ambayo huvutia wateja kufika katika duka hili.

Duka kubwa linalo jishughulisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali za samani. Huku nyingine zikiwa zimepangwa katika eneo la nje, ambazo zimetengenezwa kisasa na zina rangi za kuvutia, zinawavutia wateja wanaofika katika duka hilo.

Katika eneo la wazi kukiwa kumewekwa samani aina ya kochi la sofa; ambalo limetengenezwa kwa vitambaa vilivyo na rangi pamoja na maua tofautitofauti. Kuna mwanaume mmoja akiwa ameketi na mwingine akiwa amesimama. Samani hii inauzwa na ndo maana imewekwa katika eneo ili wateja waweze kuiona.

Katika eneo la wazi kukiwa na bidhaa za samani kama vile vitanda vimetengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi, vimewekwa katika eneo hili ili wateja wakipita waweza kuviona na kuvinunua kwa bei inayoeleweka.

Duka kubwa la kisasa lililo na samani za aina mbalimbali kama vile makabati, viti, vitanda magodoro pamoja na makochi aina ya sofa yaliyo na rangi tofauti tofauti ilikuwavutia wateja waweze kununua kwaajili ya matumizi tofauti tofauti.

Meza ndogo iliyotengenezwa kwa mbao katika muundo wa kuvutia ikiwa katika hatua za mwisho, fundi ameweka katika eneo la wazi ili wateja waweze kuiyona na kuvutiwa nayo na kuweza kuinunua.

Duka kubwa na la kisasa, linalouza bidhaa mbalimbali za samani, kama vile masofa, vitanda, viti pamoja na meza; likiwa tayari limefunguliwa, ili wateja waweze kufika na kuchagua bidhaa wanazoziitaji kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Katika eneo la wazi kukiwa kumepangwa samani aina ya meza pamoja na viti vilivyotengenezwa kwa mbao na kuwekwa magodoro na kupakwa rangi ambayo huvutia wateja kuweza kununua samani hizi.

Wanaume wawili mafundi seremala wamevalia maovalori ya rangi ya bluu wakiwa katika eneo lao la kazi, huku mmoja wao anaranda ambao na mwingine anakata kwa kutumia msumeno. Mbao hizi hutumika katika kutengeneza bidhaa mbalimbali za samani.

Katika duka la kuuzia bidhaa mbalimbali za samani, kukiwa na vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nyeupe, pia limewekewa magodoro tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Katika eneo la wazi kukiwa na samani aina ya kitanda kilichotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi, pia kimewekwa chaga tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja watakaokipenda.

Katika eneo la kuuzia bidhaa mbalimbali za samani, kukiwa kumepangwa makochi aina ya masofa yaliyotengenezwa kwa vitambaa vya kuvutia, ikiwa pamoja na mto wake, kuna mwanamke amesimama katika eneo la mlango akisubiri wateja wanaofika katika eneo hili.

Duka kubwa na la kisasa likiwa na samani za aina mbalimbali kama vile vitanda vilivyowekwa magodoro, vimepangiliwa vizuri ili kuweza kumvutia mteja atakayefika katika duka hili.

Wanaume wawili ambao ni mafundi seremala wakiwa katika eneo lao la kazi, wakiranda mbao ambazo hutumika katika kutengenezea samani za aina mbalimbali kama vile makochi, makabati pamoja na vitanda.

Watu wawili wa jinsia ya kike wakiwa wamesimama katika mapokezi ya hoteli yaliyotengenezwa kwa samani za kisasa pamoja na mapambo ya kuvutia, wakisubiri kupewa huduma na wahudumu wa hoteli hiyo.

Watu watatu wajinsia yakiume wakiwa wamesimama katika eneo la mapokezi ya hoteli wakisubiri kuhudumiwa na muhudumu, anayetoa huduma mbalimbali katika hoteli hiyo.

Katika hoteli kubwa na ya kisasa iliyopambwa kwa taa nyingi ambazo zinaleta mvuto, kukiwa na watu mbalimbali wanaosubiri kupewa huduma, huku baadhi yao wakiwa wanatoka tayari wamepatiwa huduma katika hoteli hiyo.

Wahudumu watatu katika hoteli ambaye mmoja ni mwanaume na wawili ni wanawake, wakiwa wamebebelea sahani zilizo na vyakula vya aina tofautitofauti ili waweze kumkabidhi mteja wao aliyefika kula katika hoteli hiyo.

Mwanamke mmoja ambaye ni mfanyabiashara akiwa amevaa barakoa ya rangi nyeusi yupo ndani ya duka lililojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika shelfu, akimhudumia mteja wake wa jinsia ya ambaye naye amevaa barakoa.

Katika eneo la maduka ya kawaida kukiwa kumepangwa bidhaa mbalimbali juu ya meza kama vile matunda pamoja na bidhaa nyingine, kuna watu wengi waliyofika katika eneo hili ili waweze kununua bidhaa wanazohitaji kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Katika eneo la soko la ndani kukiwa na wateja mbalimbali waliofika na kuchagua bidhaa za aina tofautitofauti ili waweze kuzinunua kwa ajili ya matumizi yao binafsi. Pia kukiwa na wauzaji wanaowahudumia wateja wao.

Wanawake wawili wakiwa wamesimama katika eneo la soko, huku mmoja akiwa muuzaji na mwingine akiwa mnunuzi. Eneo hilo likiwa limejengwa kwa bati na juu ya meza kukiwa na bidhaa mbalimbali ambazo muuzaji anauza, kama vile mboga za majani, nyanya, pamoja na ndizi; huku muuzaji akimkabidhi mteja bidhaa alizonunua.

Mwanaume mmoja ambaye ni mfanyabiashara katika soko akiwa ameshika bidhaa zake mkononi na zingine zikiwa juu ya meza, tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja na nyuma yake kukiwa na wafanyabiashara wengine walio na bidhaa tofauti tofauti.

Wafanya biashara mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamekaa katika eneo la soko. Wamepanga bidhaa zao katika vitu tofauti tofauti, wakisubiri wateja wanaofika katika soko hilo ili waweze kuwahudumia.

Watu wa rika na jinsia tofautitofauti wakiwa katika eneo la soko wamesimama katika sehemu, iliyowekwa miamvuli wakichagua bidhaa mbalimbali zilizopo sokoni hapo, ili waweze kununua kwaajili ya matumizi tofautitofauti.

Mwanaume mmoja ambaye ni mfanyabiashara amevalia kanzu ya rangi ya bluu akimpimia mteja wake bidhaa aina ya bamia alizozipanga chini, huku pembeni kukiwa na bidhaa nyingine kama machungwa pamoja na vitunguu; na nyuma yake kukiwa na wafanyabiashara pamoja na wanunuzi wengine.

Mwanaume mmoja ambaye ni mfanyabiashara akiwa ameshika vitunguu maji ambavyo vingine vikiwa katika ndoo dogo zilizo na rangi tofautitofauti, akiwa katika eneo la soko tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja watakao fika sokoni.

Eneo kubwa la soko lililopangwa bidhaa za aina mbalimbali katika vyombo vya aina tofautitofauti, mfano wa bidhaa hizo ni: karanga, viungo, mahindi na mafuta ya kupikia; ambapo watu hufika eneo hili na kuchagua bidhaa wanazohitaji.

Watu mbalimbali wakiwa katika eneo la soko la ndani lililopangwa bidhaa aina ya nguo, huku zingine zikiwa zimening'inizwa na kuna mwanga wa kutosha. Pia kuna mhudumu mmoja anayewahudumia wateja waliofika.

Eneo la soko kukiwa na wanawake wafanyabishara ambao baadhi yao wamebeba watoto wadogo wanauza bidhaa zao tofautitofauti ambazo wameziweka katika masinia, bidhaa hizo ni kama nyanya ambazo tayari zimeiva.

Mwanamke mmija aliyevaaa fulana ya rangi nyeupe akiwa ni muuzaji katika eneo la soko, ameinama akipanga bidhaa zake aina ya viazi katika sado pamoja na ndoo ndogo, tayari kwa jili ya kuwahudumia wateja watakaofika katika soko hilo.

Wafanyabiashara mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika eneo la soko. Wamepanga bidhaa zao tofauti tofauti tayari kwa ajili ya kuwahudumia, wateja watakaofika kununua bidhaa wanazouza.

Katika eneo la soko kukiwa na mikokoteni iliyo na bidhaa mbalimbali kama vile kabechi, karanga, matango, hoho na karoti ambazo zinauzwa huku muuzaji mmoja akiwa anampimia mteja bidhaa.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara akiwa katika eneo la soko na juu ya meza yake kukiwa na bidhaa mbalimbali ambazo anaziuza kama vile mboga za majani, nyanya, matango pamoja na karoti akiwa anamkabidhi mteja wake bidhaa alizonunua.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara akiwa ndani ya duka lake amesimama huku bidhaa zake mbalimbali zikiwa zimepagwa na zingine zikiwa zimetundikwa ukutani, yuko tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja watakaofika katika duka hilo.

Katika eneo la soko kukiwa na bidhaa mbalimbali zitokanazo na vyuma ama mabati kama vile: matranka, majiko, masufuria pamoja na makarai; kukiwa na wauzaji wawili wa jinsia ya kiume ambao wanasubiri wateja.

Mfanyabiashara wa jinsia ya kiume akiwa katika eneo la soko la ndani amepanga bidhaa zake juu ya meza na zingine akiwa amezitundika ukutani kama vile: nguo pamoja na viatu, akisubiri wateja waweze kununua bidhaa zake.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara akiwa katika eneo la soko amepanga bidhaa zake mbalimbali juu ya meza kama vile nyanya, ndizi pamoja na mboga za majani. Akimkabidhi mteja wake mboga za majani alizokuja kununua hapo sokoni.

Mwanamke mmoja mfanyabiashara akiwa katika eneo la soko kuwahudumia wateja wake nyanya alizozipanga mezani waliofika katika soko hilo ili kununua bidhaa zake, pembeni yake kukiwa na vibanda pamoja na wafanyabiashara wengine.

Watu wengi wa jinsia ya kike wakiwa katika ndani ya soko lililo na bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri, wakichagua bidhaa wanazohitaji kwa ajili ya matumizi tofautitofauti ili waweze kuzinunua.

Watu wawili wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa katika soko la ndani, wakichagua bidhaa mbalimbali zilizopo juu ya meza, huku nyingine zimetundikwa ili waweze kuzinunua kwa ajili ya matumizi tofauti tofauti.

Katika eneo la soko kukiwa na wauzaji wa aina mbalimbali walioweka bidhaa zao chini, na zingine katika matenga na ndoo ndogo tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja. Kukiwa na wateja waliofika katika soko hilo ili waweze kununua bidhaa.

Mwanamke mmoja ambaye ni mfanyabiashara katika eneo la soka akiwa ameketi chini ya mwamvuli wake mkubwa. Akipanga bidhaa zake aina ya nyanya katika mfuko huku akiwa na bidhaa mbalimbali, ambazo wanaziuza kama vile mboga za majani hoho, pamoja na maharage.

Katika eneo la soko niliyopangiliwa vizuri bidhaa za aina mbalimbali kama vile matunda kukiwa na wauzaji wa jinsia ya kike na kiume walioketi, huku baadhi yao wakiwa wamesimama tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja watakaofika katika soko hili.

Eneo la soko kukiwa kumetandikwa mifuko iliyojaa bidhaa za aina mbalimbali kama vile: vitunguu, mahindi, maboga pamoja na ndizi; kukiwa na wafanyabiashara pamoja na wanunuzi wa bidhaa hizo.

Eneo kubwa la soko likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa chini kwenye mifuko kama vile: maembe, maboga, ndizi pamoja na bidhaa nyingine; huku kukiwa na wateja wanaopita katika eneo hili ili waweze kuchagua vitu wanavyohitaji.

Eneo lililo na maghorofa mengi yaliyojengwa kisasa, huku mengine yakiwa yanaendelea kujenga maghorofa haya huweza kutumika kama makazi au kama sehemu ya ofisi ambayo watu hukodi.

Jengo refu la ghorofa lililojengwa kisasa, lina vyumba vingi vya tofautitofauti. Jengo hili huweza kutumika kama makazi ya watu au ofisi kulingana na mmiliki wa jengo hili.

Mwanaume mmoja aliyevaa suti akiwa ndani ya nyumba akionesha ubora wa nyumba hiyo iliyotengenezwa kisasa kwa kupakiwa rangi nyeupe ikiwa na madirisha makubwa. Nyumba hii huweza kutumika kama makazi ya watu au ofisi.

Jengo kubwa lililo na maduka mbalimbali, na duka lililo na bidhaa mbalimbali kama vile nguo, viatu pamoja na mikoba. Kuna watu wengi waliofika katika duka hili, ili kuchagua bidhaa wanazozihitaji kutokana na mahitaji yao tofautitofauti.

Moja ya duka katika jengo kubwa lililo na maduka ya aina tofauti tofauti, kukiwa na bidhaa mbalimbali, zilizopangwa juu ya meza huku nyingine zikiwa zimetundikwa kama vile viatu, makoti, tisheti pamoja na mashati.

Watu mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamefika katika eneo lililo na maduka ya aina tofautitofauti, wakiwa wamesimama eneo ambalo linauzwa bidhaa mbalimbali kama vile mikoba pamoja na viatu ambavyo wanavichagua ili waweze kununua.

Duka kubwa na la kisasa likiwa limepangiliwa nguo za aina mbalimbali kama vile, mashati pamoja suruali pia kukiwa na bango lenye tangazo kuhusu punguzo la bei. Duka hili hufikiwa na wateja mbalimbali.

Duka kubwa na la kisasa lililo na bidhaa mbalimbali kama vile nguo za watoto pamoja na viatu, ambavyo vimetundikwa ukutani, duka hili hufikiwa na watu wengi wanaotafuta bidhaa za aina tofautitofauti.

Katika jengo kubwa lililo na maduka ya aina tofautitofauti, kuna duka moja lililopangwa bidhaa tofauti, kama vile mabegi pamoja na makoti, ambayo yanauzwa; pia kuki.wa na matangazo katika duka hilo ili kuvutia wateja.

Katika duka kubwa na la kisasa lililo na mwanga wa kutosha kuna bidhaa nyingi na za aina tofautitofauti, kama vile midoli ya kuchezea watoto pamoja na nguo ambazo huvutia wateja wengi kufika katika duka hilo.

Duka kubwa na la kisasa likiwa limepangwa bidhaa za aina tofautitofauti katika mashelfu, ambazo huvutia wateja kuweza kufika katika duka hilo ili waweze kuzinunua na kwenda kuzitumia katika matumizi tofautitofauti.

Katika duka kubwa la kisasa lililo na mwanga wa kutosha wa taa, kukiwa na wahudumu mbalimbali pamoja na bidhaa zilizopangiliwa vizuri katika vitu tofauti tofauti. Duka hili wateja wengi hufika ili kuchagua bidhaa wanazozihitaji.

Mwanamke mmoja aliyevaa gauni la rangi nyekundu, akiwa ndani ya duka kubwa; lililo na mashelfu yaliyojaa bidhaa za aina tofautitofauti, akiwa ameshika kikapu kilichojaa bidhaa ambazo amezichagua, tayari kwa ajili ya kwenda kuzilipia.

Mtu mmoja akiwa katika duka kubwa na la kisasa akisukuma kikapu kidogo kilicho na matairi, ndani yake kukiwa na bidhaa mbaimbali ambazo amechagua katika duka hilo, na yuko tayari kwa ajili ya kwenda kuzilipia.

Duka kubwa na lakisasa likiwa na shelfu zilizo tengenezwa kwa mbao pamoja na plastiki zilizowekwa bidhaa mbalimbali kama vile matunda pamoja na mbogamboga. Kukiwa na wateja mbalimbali waliofika ili kuweza kununua bidhaa hizo.

Bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri katika mashelfu, yaliyo na rangi ya machungwa, pia kukiwa na mabango makubwa yenye rangi nyeusi, yaliyo na maandishi yakielekeza bidhaa mbalimbali zinazopatikana katika duka hili kubwa. Pia kuna watu waliofika ili waweze kuchagua na kununua bidhaa wanazohitaji.

Mwanamke mmoja alievaa fulana ya rangi nyekundu, akiwa katika duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, akichagua bidhaa anazo zihitaji na kuweka kwenye kikapu ili aweze kwenda kuzilipia na akazitumie nyumbani

Watu wawili wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, wakichagua bidhaa hizo na kuweka katika kikapu kilicho na matairi ili waweze kwenda kuzilipia bidhaa hizo.

Duka kubwa linalotumika katika kuuza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa vizuri katika shelfu huku likiwa na majina pamoja na bei ya bidhaa hizo, watu hufika katika duka hili na kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Katika duka kubwa likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika masheflu kama vile, matunda pamoja na maharage yaliyowekwa katika vyombo vya aina tofauti tofauti. Wateja kufika katika duka hili na kujichagulia bidhaa wanazozihitaji.

Duka kubwa na la kisasa lililo na mwanga wa taa ambao unamulika vizuri, kuna bidhaa nyingi na za aina tofautitofauti zilizopangiliwa vizuri. Wateja hufika katika duka hili na kuchagua bidhaa na kuweza kuzilipia.

Mteja mmoja wa jinsia ya kiume akiwa na kikapu kilicho na matairi, yuko ndani ya duka kubwa lililo na mashelfu yenye bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, akichagua bidhaa anazozihitaji ili aweze kuzinunua.